Walemavu wamekaliwa katika viti za walemavu nyuma yao wapo watu walio sawa walemavu hawa wakiwa wamevalia mavazi ya ndondi.

Chumba cha ghorofa kina ngazi kilichotengenezwa na simiti ya kudsaidia watu kupanda kuenda chumba cha juu, kando kukiwa kumewekwa chuma zinazozuia watu kuanguka ama kuteleza kuenda chini.

Ubao umetengenezwa uko na rangi nyeupe kukiwa na maandishi yenye rangi ya bluu. Ukuta umepakwa rangi ya kijani na kukiwa na ndoo kando.

Uwanjani kuna watu wengi huenda wanashangilia michezo mmoja wa kiume akiwa amemshikilia mwenzake na mtoto ako kando akiwa na.

Mlango uliotengenezwa na mbao na kupakwa rangi umeandikwa kwa maandishi meusi kwa karatasi iliyobandikwa kwa mlango ukiwa nyeupe ukiashiria ni katika kidato cha kwanza.

Bango lililobandikwa ukutani likionyesha maji ni uhai, sehemu ambazo tunapata maji, matumizi ya maji na jinsi tunaweza kutumia maji vizuri.

Chumba ambapo ni darasa penye watoto husomea. Kuna dawati iliyotengenezwa na mbao upande wa juu ikiwa na miguu iliyotengenezwa n achuma.

Chumba kina viti mingi zilizotengenezwa kutokana na mbao na sehemu nyingine zikiwa na chuma, ndani imetengenezwa ikiwa na rangi nyeupe.

Juu ya meza iliyotengenezwa na mbao kuna kitabu cha wanafunzi wa darasa la pili , ambacho huwafunza afya , uslama na adabu.

Kijana mmoja wa kiume anacheza mchezo wa kuruka kwenye mchanga. Uwanja wa michezo ukiwa umepambwa kwenye rangi na rangi ya kijani, nyeusi na nyeupe.

Tarakilishi mbili nyeusi zimeekwa juu meza nyeupe iliyotengenezwa kutokana na mbao na chuma. kando kuna vitabu ambazo zimeekwa juu ya meza.

Katika siku ya Jumatatu tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwalimu aliweza kuwauliza wanafunzi jinsi Samueli alivojibu wakati Mungu alimuita.

Mwanariadha mmoja wa kiume aliyevalia shati lenye rangi nyekundu sehemu nyingine na suruali nyeusi, akiwa amejifunika machoni mwake. Na kuna mwingine anayemwelekeza.

Mlango wa kifahari uliotengenezwa na mbao. Kuna bango linaloonyesha ya kwamba, wanafunzi hawafai kutoka wakitumia huo mlango.

Ni chumba ambacho kinaweza kuwa ni darasa, kwa kuwa kiko na ubao wenye rangi nyeupe, kiko na viti zilizotengenezwa kutokana na mbao pamoja na chuma. Pia iko na meza ambapo wanafunzi wanatumia kuandika.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa na kipaza sauti anawahutubia wenzake. Nyuma yake kuna bango lililoandikwa na maandishi meusi kwengine yakiwa na rangi ya njano na bango likiwa na langi nyeupe upande mwingine.

Bango linaloonyesha habari ya mwanariadha kwa jina Samuel Muchai na akiwa na mlinzi wake .

Uwanjani kuna timu mbili za mpira wa soka unaoshirikisha waremavu walio na mguu mmoja. Wanatumia fimbo wanapo endelea kucheza, mwamuzi akiwa anautazama kwa makini.

Akina mama walemavu wamekalia viti vya walemavu wakiwa na mashati yaliyo na rangi nyekundu yaliyoandikwa jina Kenya wakiwa na masuruali meusi.

Tarakilishi mbili zilizo na rangi nyeusi ziko juu ya meza iliyo na rangi nyeupe kukiwa pia na vitabu zilizo kando ya tarakilishi .

Vijana wawili wa kiume wamekalia kwenye baiskeli moja wakiwa wanaiendesha, wakiwa na mavazi yenye rangi nyeupe, masuruali meyeusi yaliyo andikwa jina Kenya.

Watu wanne mmoja ako ndani ya mashua. Moja amebeba kiti cha walemavu. Wengi wakiwa wamevalia mavazi yaliyo na rangi nyekundu yakiwa yameandikwa jina Kenya na masuruali meusi.

Katika uwanja wa michezo, michezo inaendelea ikiwa ni ya riadha, watu wawili wakiwa wamejifunika kwenye uso wao na mmoja hajajifunika, wote wakikimbia.

Kijana mmoja amevalia Tshirt nyekundu ambayo imeandikwa jina Kenya na rangi nyeupe, amevalia kofia nyeusi kichwani mwake, yumo katika mashua na ametazama mbele akiwa ameshikilia kando na kando katika mashua.

Kitabu cha kiswahili kwenye ukurasa wa sabini na tisa kinaonyesha picha ya magari na yanavyoitwa, picha ya chini ikiwa ni ya baisikeli ikiwa imebeba mizigo.

Ndani ya dirisha iliyotengenezwa na chuma. Kuna gesi zinazotumika nyumbani kupikia na kuna nyingine ambayo hutumika wakati moto unaweza kutokea unazima.

Chumba, kina tarakilishi za rangi nyeusi, viti vyenye rangi nyeupe, meza ambayo imetengenezwa na chuma na mashine zingine.

Ukuta wenye rangi nyeupe una maandishi na bendera ya Kenya ikiwa ni kituo cha walio na ulemavu wa maskio.

Ndani ya chumba kuna madawati na viti zilizotengenezwa na mbao zikiwa na miguu ya chuma. Juu za hizi madawati kuna vitabu ambavyo wanafunzi watatumia kusoma.

Meza iliyotengenezwa kutokana na mbao na chuma. Kando kuna viti za plastiki. Meza iko na rangi nyeupe ikiwa imebeba tarakilishi nyeupe.

Karatasi nyeupe, yenye maandishi nyeusi. Yanayoonyesha refu A mbaka Z. Kubwa na ndogo.

Ni kitabu, cha wanafunzi, wa darasa la pili, kitabu hiki huwaelimisha mabo ya, mazingira, na kuweza kuwaonyesha jinsi ya kutunza, mazingira.

Ndani ya chumba kimoja kuna meza zilizotengenezwa na mbao zikiwa na miguu za chuma pia kuna viti za plastiki zikionekana kuwa na rangi ya bulu.

Chumba cha kifahari, kilicho na ghorofa moja. Nje yake, ukiwa kimepandwa maua yanayovutia sana kwa watu wanaotembea huku, na wanaoishi huku.

Nyumba imetandikwa vigae ikiwa na viti viliyotengenezwa kutokana na mbao na sehemu nyingine ikiwa imetengenezwa na chuma, huenda ni darasa.

Wanariadha wawili, wakiwa wamevalia shati nyekundu, na suruari nyeusi, wote wakiwa wamejifunika bendera moja ya Kenya, mmoja ni mwanamke, na mwingine ni mwanaume.

Katika uwanja wa michezo, wamama walemavu wamekalia kwenye viti za walemavu. Nyuma yao wapo wanaowasukuma. Mama wa mbele akiwa amebeba bendera ya nchi ya Kenya.

Ukutani uko na rangi nyeupe kuna karatasi nyeupe ambayo inaonyesha ratiba venye watoto wanasoma lesoni ya talakilishi humu shuleni ya Thika road chiristian school.

Juu ya meza, kuna tarakilishi iliyo na rangi nyeusi iliyobandikwa bango linalosomwa mtandao unatumika kwa shughuli za masomo pekee.

Mwanariadha wa Kenya amevalia shati jekundu lenye jina "Kenya" likiwa limeandikwa na rangi nyeupe. Nyuma yake kuna machumba ya kifahari kukiwa na .

Karatasi nyeupe ambayo ni karatasi ya mtihani wa hesabu; ukiwa umeandikwa na kuchorwa kama vile mamba na wadudu wengine. Na hesabu watoto wakijibu akiwa amepata zote.

Kwenye chumba kuna ubao wa kisasa ambao huenda unatumika na wanafunzi kusomea, ama watu wazima kujielekeza na kuelimishana mambo mawili matatu kutokana na anayewaelekeza.

Ni bango la misitu linaloonyesha kwa njia tunaweza kuhifadhi misitu aina za misitu, umuhimu wa kuhifadhi misitu na zile hatari zinazofanya tusihifadhi misitu.

Ukutani kuna ubao, wenye rangi nyeupe, sehemu ya juu na ya chini ikiwa na rangi nyeusi. Kuna rula yenye rangi ya chungwa ambayo pia iko, pia maandishi yameandikwa kwenye ubao.

Kuna chumba cha ghorofa moja likiwa na paa lenye rangi ya kaawia kuta yenye rangi ya kijivu kuna kiti cheupe cha plastiki na kuna meza nje ya chumba.

Tarakilishi mmoja yenye rangi, nyeusi iko juu ya meza iliyo na rangi nyeupe. Nyuma yake kukiwa na dirisha iliyotengenezwa na chuma zilizopakwa rangi ya kijani.

Vijana watatu wakiume ambao wanatumia fimbo kutembea. Kwa kuwa ni walemavu wanacheza mpira wa miguu.

Chumba cha ghorofa mbili kiko na milango yenye rangi nyekundu paa ikiwa ni ya mabati, nje kukiwa kumepandwa maua mazuri.

Katika maktaba vitabu vimepangwa, zingine zikionekana kuwa za Kiswahili. Ziko na rangi nyekundu na nyingine ziko na rangi ya zambarau.

Mafaili yenye rangi tofauti, yamepangwa juu ya eneo la kuhifadhi, huenda yametolewa ndani ama yanapangwa kurudishwa ndani ya eneo la kuhifadhi.

Wanaume wanaoaminika kuwa wachezaji wa mpira wa miguu kwa walemavu walio na mguu mmoja wote wakiwa ndani ya sare nyeusi baadhi yao wakiwa na fimbo kando yao wamo wanaoaminika kuwa ni wasimamizi wao.

Watu wawili, mmoja amelala chini akiwa amejifunika macho yake na kifaa, na mwingine ameinama akiwa anajaribu kumwinua mwenzake

Mwanadada mmoja mlemavu, amekalia katika kiti cha walemavu, akiwa amevalia nguo nyeusi. Sehemu nyingine ikiwa nyekundu, ikiwa imeandikwa jina Kenya. Huenda anacheza mchezo wa walemavu.

Mwanadada ameketi kwenye kiti kilichotengenezwa na mbao. Anaonekana kuwa mlemavu kwa kuwa anatumia miguu bandia, na ako na fimbo kando yake. Kwa jina anaitwa Asiya Sururu Mohammed, ambaye ni Mkenya kutoka Mombasa.

Katika eneo la kufanyia mazoezi mwanamke ameketi katika kiti chenye rangi nyeusi akiwa na shati na viatu vyenye rangi nyekundu na suruali iliyo na rangi nyeusi.

Vijana watatu wawili wenye sare, mahala mmoja sare tofauti. Wote wakona fimbo. Wanaonekana kucheza mpira wa mguu ila, wameumia wote wanatumia mguu moja.

Katika uwanja wa michezo vijana wa kiume wanaotumia fimbo kwa kuwa ni walemavu wanatumia mgumu mmoja. Wanajitayarisha ili kuweza kucheza mpira wa miguu.

Miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi. Iko na maua. Miti yenyewe ikiwa ni ya maembe, kando kukiwa na sehemu watoto wanachezea.

Wanariadha wawili, mmoja amejifunika katika macho yake na mmoja yeye hana kitu katika macho yake wako na kakamba kwa mikono yao wanachoshikilia wote wawili.